Kituo cha kupozea na kusambaza umeme. Katika eneo hili kuna transforma kubwa pamoja na miundombinu ya chuma inayotumika kudhibiti na kusambaza umeme wa msongo mkubwa kutoka kwenye nguzo za nguvu hadi kwa watumiaji wa kawaida.

Kituo cha kusambaza umeme au substation . Picha inaonyesha muundo mkubwa wa chuma wenye waya wa umeme wenye mizunguko mingi ya juu. Kituo kimewekwa katika eneo lenye mchanga wa mawe madogo madogo.

Nguzo za kusambaza umeme zikiwa zimesimama juu ya ardhi wakati wa machweo ya jua . Anga lina rangi ya waridi na rangi ya chungwa ikiashiria jual linazama. Kuna nyaya za umeme zilizo na mipira ya rangi nyeusi juu yake kwa ajili ya usalama wa ndege.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lililojengwa kwa zege. Limejengwa ardhini na limezungushiwa ukuta wa usalama. Pembeni kuna kisima kidogo na mfeleji wa maji taka. Eneo hili lina nyumba na watu kwa mbali. Miundombinu hii ni muhimu kwa huduma za maji.

Tembo mdogo akinywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa inayoshikiliwa na mkono wa mtu. Tembo huyo anaonekana kunywa kwa hamu huku maziwa yakimtiririka kinywani mwake. Mandhari ya nyuma inaonesha mazingira ya asili yenye miti na majani.

Mtoto wa faru akiwa karibu na watu waliokaa upande mmoja labda wakiwa wanatazama au kumpiga picha mtoto huyu wa faru. Mtoto huyu anaonekana mdogo sana, ana ngozi yenye rangi ya kahawia nyekundu inalingana na udongo wa eneo hilo ambalo linaonekana kuwa ni sehemu ya mazingira ya porini au hifadhi ya wanyama.

Kuna tingatinga ambalo linaendeshwa na mwanaume mmoja hapo ndani. Mbele ya tingatinga kuna chuma kirefu cha rangi ya samawati. Tingatinga ile inataka kuinua chuma kile na kukibeba kukipeleka mahali kinafaa.

Kuna chupa nyingi zimetupwa na uchafu mwingi, pia kuna karatasi nyingi. Inaonekana kuna kampuni ya plastiki hapa ndio maana zimefungwa. Kuna mtu pale kando ambaye anapita kwenda zake njiani kutembea.

Watalii wanatazama ndovu wakiwa sehemu ya kando. Kuna watu hapo wanapiga picha. Mwanamume mwingine amesimama mbele ya ndovu ambaye ametia kitu mdomoni. Ndovu wengine wanatembea wakitazamwa na wazungu.

Zimetapakaa kila mahali. Sehemu hii bila shaka ni chafu mno. Hapa kati pana maji ambayo yanaonekana kuwa machafu. Nguruwe wawili wanatafuta chakula kwenye uchafu ule. Kando pale kuna nyumba ambazo zimejengwa katika hali duni.

Hii inapendeza. Miti yote I a majani ya kijani kibichi. Kuna mwanamme amesimama akitazama nyuma. Kando yake ni mwanamke ambaye amevalia sketi inayo fanana na shati ya yule mwanamme. Mbele kidogo kuna mtoto anaye tazama mazingira kwa makini zaidi.

Waonekana kuwa na huru ya kutembea kwenye haya mazingira. Nyuma yake kuna ndovu mwingine pia anatembea kando. Kando kuna mwanaume amevalia vazi maalum ya kijani kibichi ambaye anamchunga ndovu na mwenzake huko mbele.

Kuna mtu anayeonyesha ujasiri kwa kumkaribia ndovu na pia kumnywesha kitu kwenye chupa. Ndovu mwingine amelala hapo chini. Kando huko kuna watalii wanaotazama ndovu na wamezuiliwa na waya ambao imewekwa kando yao. Watu walioko ndani wamevalia mavazi maalum.

Sehemu hii ina chupa nyingi sana za plastiki. Kuna wanaume wawili ambao wameshikilia gunia, ni kana kwamba wanang'ang'ania. Kwenye gunia wameokota zile chupa na kutia ndani. Sehemu hii ni kichakani kwa zile miti.

Daladala maarufu za usafiri wa umma nchini Kenya, zikiwa zimepambwa kwa rangi za kuvutia na alama za Vanz, kwa kila sehemu ya nje ya daladala. Daladala hii inaonekana katika mtaa wa jiji kuu, na inaabiriwa na watu kadhaa ikionyesha shughuli za kila siku za usafiri wa watu.

Baranara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi kenya, kuna magari mbalimbali, pikipiki na watembea kwa miguu wakitumia barabara hio, katikati ya barabara kuna kibao cha kijani chenye maelekezo kinachoonyesha njia kuelekea Juja, Ruara, Ring Road, Ngara na Thika.

Barabara yenye magari mengi katikati ya mji, askari wa trafiki wawili wanaonekana wakisimamia magari kwenye taa za barabarani, huku taa zikiwa nyekundu. Kuna malori ya zege upande wa kushoto, na baadhi ya magari yamesimama wakisubiri ruhusa ya kuendelea.

Kuna matatu nyeupe kando ya barabara na juu kuna kibao cha Kokena Sacco Nakuru City. Pia kuna gari zingine kando. Kuna watu wanatembea wengine wanaongea na simu na mwingine wanaskuma mkokoteni.

Sehemu hii ina watu wengi mno, watu hao wana shughuli zao, wengine wanauza bidhaa zao kando ya barabara. Pia kuna gari zinazosubiri abiria, gari zile zina kibao cha kwenda Nakuru, Giligil, Kericho.

Sehemu hii ni ya kusafiria. Kuna matatu nyingi ambazo zina safirisha abirira sehemu mbalimbali. Kuna matatu ambayo inasafirisha abiria kuenda Nyahururu. Pia kuna basi nyekundu . Nyuma kuna mwanaume anayetembea kuenda kwenye gari.

Bila shaka hapa ni barabarani kuna gari za kila aina za kubeba abiria. Ndani ya gari kuna abiria ambao tayari washapanda gari kwa ajili ya kusafiri, huko nje kuna watu wanaendelea na shuguli zao. Kando kuna kibao kinachoonyesha gari hilo linabeba abiria kuenda wapi.

Ni gari mbele kuna kibao ambacho kimeandikwa sehemu gari hilo linasafirisha abiria. Kuna Ruiru, Juja, Kimbo. Pia kuna mwanamume ambaye amebeba gunia anaenda kuingia kwenye gari. Wanawake wengine wanazungumza.

Hapa ni barabarani. Kwa mtazamo kuna msongamano wa magari huku kando kuna watu wanaopita kwa ajili ya msongamano. Wanapita bila wasiwasi kwa kuwa gari zinapita bila kasi. Kando huko kuna mijengo tofauti na miti mingi.

Kwenye barabara kuna watu wanaofanya biashara mbalimbali. Kuna mtu anauza vipasimio tofauti tofauti pia wengine wanauza nguo kila aina. Kuna gunia kubwa limewekwa kando ya barabara lenye nguo. Pia kuna gari kando ya barabara.

Sehemu hii ina watu wengi, wengine wanatembea wengine wamesimama na pia wengine wako ndani ya gari. Gari hili la samawati linaonekana kuwa na abiria wengi. Ndani ya gari kuna mwanaume ambaye amesimama na wengine wameketi. Kando ya gari kuna mwanaume ambaye amebeba gunia.

Matatu la kuenda Nakuru limesimama kando ya barabara likisubiri abiria kuingia. Juu ya gari kuna mizingo ambayo imetiwa kwenye gunia. Kuna mwanamke ambaye anasogelea gari lile kana kwamba anataka kuingia. Hapo kando kuna mwanamume ameshikilia kikombe na anatazama nyuma.

Magari nyingi kwenye barabara ambazo zinasafirisha abiria kwenda sehemu mbalimbali. Kwenye kila gari kuna abira wengi na wa jinsia ya kike na kiume. Kuna makanga ambao wametoka nje ya gari, wanaonekana kuzungumza. Kando ya barabara kuna nyumba zilizojengwa na miti iliyopandwa.

Gari hili la samawati linaondoka kwa sababu lina abiria wa kutosha ndani kwenye gari. Kwenye mlango kuna makanga mwanamke ambaye amevalia nguo nyekundu na nyeusi na viatu vyeupe. Kando yao kuna gari lingine la kijani kibichi.

Gari hili nibkubwa sana. Linaonyesha kwa maandishi kuwa linaelekea Kahawa Githurai. Kuna mwanadada anapita akilitazama kana kwamba anataka kulipanda. Hapo kando kuna mwanabodaboda ambaye anazungumza na mwanadada akiwa amejishikilia kwa bodaboda yake.

Hii ni matatu. Kibao kilicho hapo juu ya gari kinaonyesha kuwa imebeba abiria wanaoenda Kericho, Kisumu na Busia. Kuna mwanaume kando ya gari ambaye anauza maembe kwenye ndoo. Matatu hii inasubiri abiria ili kuondoka kuenda safari.

Mwanaume amevalia shati nyekundu ambaye amelalia kibao pale. Anaonekana kusubiri abiria kuingia kwenye gari ili kuondoka. Kuna mwanamke mwingine amevalia tu kama huyo mwanaume. Kwa mwonekano, hawa ni makanga au dereva.

Abiria wako ndani ya gari. Wengine wanatazama nje. Huko nje kunamwanamke anatembea. Nyuma yake kunaye mwanamume anazungumza kwa mafumbo. Pia kuna mwanamume mwengine amevalia fulana nyekundu na kando yake mwanamume na mwanamke wamesimama.

Mirija mikubwa ya plastiki ya rangi nyeusi iliyopangwa kwa mafungu kwenye ardhi karibu na shamba la mboga au eneo la kilimo lenye kijani kibichi. Mirija hio huenda inatumika kwa shughuli za umwagiliaji, usambazaji wa maji safi au mifumo ya maji taka mijini au mashambani.

Huu ni mfereji ambao unasambaza maji kwenye jamii. Mfereji huu unapitia chini kwenye mchanga na kuiacha barabara kama imeharibika. Barabara imebomoka na pia gari haliwezi kupita mahali hapa.